Hapa ni msituni na katika msitu huu mkasa wa moto umetokea na mikasa hii inaweza kuteketeza msitu hiii mzima na inatakikana wazima moto wajitokeze ili kujitahidi kuzima moto hiyo.

Hapa ni hospitalini , na kuna daktari mmoja ambaye anaonekana kumtunza mtoto mdogo aliyezaliwa, lakini inaonekana mtoto huyu hakuzaliwa katika hali nzuri sana. Sasa amewekwa katika ile mashini ya kutunza watoto.

Hapa kuna daktari anaonekana kuzungumza na mgonjwa, na anatumia vifaa vyake za hospitalini kupimwa kuona ni ugonjwa gani ambayo amehadhirika nayo, na wengine pia wako hapa na wanashauriwa na madaktari.

Hapa kuna mtoto ambaye ameketi na mtoto huyu anaonekana kua mgonjwa ambao inampatia upele, ameonyesha mkono yake na kuna watu wanaonekana wameugua sana ugonjwa huu na pia mguu wake.

Hapa ni baada ya mvua na mafuriko yametokea na magari mengine yamekwama ilhali kuna magari mengine ambayo yanaonekana kuwa na nguvu zaidi ambayo yanapita katika maji haya.

Hapa kuna mwanamume anayedungwa chanjo, inaelekea ni chanjo ya korona na amevalia barakoa na kulingana na hisia zake, anaonyesha kwamba anahisi uchungu.

Hapa kuna familia kuna baba na kuna mama ya mtoto ambao wanamshikilia mtoto wao huku akicheka na inaonekana hapa ni hospitalini.

Hapa kuna mhudumu wa afya. Mhudumu huyu wa afya anaonekana anatoa chanjo kutoka katika chupa lake na amevalia barakoa. Labda ni wakati wa Corona na anajikinga kutokana na magonjwa kama vile Corona.

Hapa kuna mwanamke ambaye anatembea huku amebeba mtoto katika tumbo lake na amebeba maji katika chupa kwa mgongo na wanatembea. Sehemu hii inaonekana ni sehemu ambayo imekauka na inakabiliana na ukosefu wa maji.

Hapa kuna daktari ambaye amemshikilia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana ni mlemavu na ako na kiti chake pale, na vifaa vyake za kutembelea, daktari huyu anamshikilia inaonekana anamfanyisha mazoezi.

Hapa kuna chanjo ambayo imewekwa katika chupa na kuna sindano ambayo inatumiwa kuweka chanjo hii ili kumpa mgonjwa au mtu chanjo hili.

Hapa kuna kijiji ambacho kimeathiriwa na mafuriko na hii mafuriko imeathiri shughuli za kila siku za wananchi wanao kaa katika sehemu hii. Wanatembea na vijiti kwa ajili ya kupima ikiwa maji haya ni ndefu au la.

Hii inaonyesha mikono ya daktari akiwa amekamata chanjo na sindano na chanjo hii inaelekea ni ya ugonjwa wa measles na inatumiwa sana sana kwa watoto.

Hapa ni hospitalini na kuna mgonjwa. Mgonjwa huyu ni mgonjwa mno mwenye umri mdogo sana na daktari huyu anaonekana kufurahia kuhudumia mgonjwa huyu.

Hapa kuna watoto ambao wanaonekana wanatabasamu. Ni watoto watatu ambao wameshika sabuni, huenda wananawa mikono zao na wanafurahia sanaa kufanya hivo.

Hapa kuna mgonjwa ambaye amelala na kuna daktari ambaye anaonekana kumuamsha na daktari huyu amevalia mavazi zake; mavazi ya rangi ya samawati ambayo ni mavazi yake rasmi ya kazi.

Hapa kuna chupa ambayo dawa aina ya mwarubaini, dawa hii niya kienyeji na inategemeka sana na wananchi ya Kenya. Wanaamini dawa hii inaweza kutibu magojwa arobaini.

Inaonekana ni wakati wa Corona , na kuna muhudumu wa afya ambaye amevalia mavazi yanayo mkinga kutokana na virusi hivi vya Corona , na pia amevalia barakoa na sasa kuna mgonjwa hapa ambaye amejishika kifua na anaonekana kutiwa chanjo ya Corona na daktari huyu.

Hapa kuna dawa ambayo imeekwa katika chupa chake cha dawa, na kando yake kuna sindano ambayo inatumiwa ili kudunga wagonjwa.

Hapa kuna mgonjwa anaonekana kuhudumiwa na daktari, na anaonekana anadungwa chanjo na mgonjwa huyu amevalia barakoa.

Hapa kuna daktari aliyemakinika zaidi. Anafanya kazi ya kutia watoto wadogo chanjo . Mama ya mtoto huyu anaonekana kufurahia huduma ambaye mtoto wake anapata.

Hapa kuna mwanamke aliyevalia nguo nyekundu na anaonekana ni muuzaji, wa barakoa na amesimama katika sokoni na amevalia barokoa pia.

Hapa ni hospitalini na kuna daktari ambaye anazungumza na mgonjwa akimpatia mashauri kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wake. Daktari huyu anaonekana akizungumza na mgonjwa huyu kwa uchangamfu.

Hapa kuna dawa ya kienyeji, dawa hii iko katika chupa ambayo imeandikwa epilepsy medicine . Dawa hii inaonekana inasaidia wagonjwa wa epilepsy au kifafa.

Hapa kuna mgonjwa ambaye ameekewa dawa tatu .Kuna tembe mbili na kuna mbili ambavyo vimetiwa kwenye chupa na mgonjwa huyu anaonekana alipenda dawa za kienyeji.

Hapa ni shuleni na inaonekana ni ilikuwa wakati wa Corona kwa sababu kuna wanafunzi hapa waliosimama mahali ambapo wanaeza kuosha mkono na pia wamevalia barakoa wakati huu. Wanafanya jitihada zote ili kijikinga na Corona

Hapa kuna mhudumu wa afya ambaye ameshika sindano ambayo inatumika kudunga watoto kwa ajili ya kuchanja watoto hawa na nyuma yake kuna mtoto ambaye ameshikwa na mama yake, na mtoto huyu anaonekana analia.

Hapa kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kuzungumza pamoja na wanaume hawa wamesimama kando ya choo. Choo cha shule ya sekondari ya Menengai.

Hapa kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia sare zake za kazi na pia kando yake kuna mwanamke ambaye ni wa jamii ambazo zimetengwa na mwanamke huyu amevalia shanga na shanga hizi ni za rangi tofauti tofauti. Daktari huyu anaonekana kumtia chanjo.

Hapa kuna daktari wa mifupa. Daktari huyu anaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye huenda ana tatizo katika miguu yake. Daktari huyu anamtazama huku akimhudumia.

Hapa ni katika vyuo vya umma na kuna bustani ambayo iko kando yake na inaonekana ni katika jiji la Nairobi na kuna mkenya mmoja ambaye anaingia katika chuo hii.

Hapa ni hospitalini na kuna mtoto ambaye anaonekana anaugua meno na daktari huyu anajitahidi kurudisha mtoto huyu katika hali yake ya kawaida.

Hapa kuna daktari na kuna mgonjwa wa meno, daktari huyu anaonekana kuwa na mazungumzo na mgonjwa huyu, na anamueleza jinsi ya kufanya ili aweze kupata huduma mzuri.

Hapa kuna mahali ambapo wananchi wanachota maji na sehemu hii imepakwa rangi ya samawati ambayo inaashiria ni maji na wananchi hawa wamepanga laini na chupa zao kwa ajili ya kuchota maji.

Hapa ni katika mtaa wa mabanda na mtaa huu kuna choo ambayo imejengwa hapo. Ni choo ya blue na pia kuna watu wawili ambao wamesimama kando ya choo hii. Na nyuma yake kuna gari nyeupe na watu hawa kuna mmoja wa asili ya Kiafrika na kuna mmoja ambaye asili yake ni ya kizungu.

Hapa ni hosipitalini, na kuna daktari watatu, na Kuna mgonjwa moja wa meno. Mgonjwa huyu anaonekana anahisi uchungu, na madaktari hawa wanakazia na kutilia maanani kazi yao ya udaktari.

Hapa kuna chanjo na chanjo hii inaonekana ni ya kukinga magonjwa tatu kama vile measles , kuna ugonjwa ambao unaitwa mumps , na pia kuna ugonjwa wa rubella .

Hapa kuna mwanafunzi. Inaonekana ni mwanafunzi anayesomea udaktari. Udaktari huu ni udaktari unaohusisha meno. Mwanafunzi huyu ako katika maabara na anajifunza kushughulikia jinsi atakavyowashughulikia wagonjwa wa meno.

Hapa kuna wahudumu wa afya ambao wanamwagia dawa katika nyumba hii ambayo huenda mgonjwa wa korona alipatikana na wanamwagia dawa hii ili kumaliza viruzi hivi vya korona.

Hapa kuna mzima moto ambaye anahamasisha wananchi jinsi ya kushughulika na hali ya mtu kuvuka na anawahamasisha kutumia vifaa vyake vya uzima moto.

Hapa kuna chanjo ya ugonjwa ya aina ya Measles , na chanjo hii ni kwa ajili ya watoto wenye umri wa zaidi ya miezi kumi na mbili, na pia kuna sindano inayotumiwa kuchanja watoto hawa.

Hapa kuna mtaa ambao moto umezuka na moto hii inaonekana kuchoma kila kitu ambayo iko katika manyumba haya na moto hii hakuna mtu ambaye anaonekana kufanya shughuli za uzima moto.

Hapa kuna daktari ambaye anakagua dawa ambazo ziko katika mahali pa kuhifadhia madawa na daktari huyo amevalia vifaa zake za kazi ili kujikinga na hiyo harufu ya dawa.

Hapa kuna wahudumu wa afya na mhudumu huyu ameshika kifaa ambacho ni ya kupima joto na kuna mtu huyu ambaye ameketi kwenye kiti huku akitulia akipimwa joto na wahudumu hawa.

Hapa ni nyumbani na Kuna mhudumu wa afya ambaye amemtembelea mgonjwa katika nyumba yake na wameketi katika kitanda cha mgonjwa na daktari huyu anaonekana kumuonyesha jinsi ya kupata matibabu mazuri.

Hapa ni hospitalini na daktari huyu anaonekana kuandika ripoti za wagonjwa. Daktari huyu amevalia mavazi yake ya hospitali na pia amevalia glovu na ako katika meza yake ya kazi akifanya kazi yake kwa bidii.

Hapa kuna daktari wawili na mgonjwa wako hospitali na inaonekana hali ya huyu mgonjwa si hali nzuri na daktari hawa wanafanya yoye wawezayo ili kumsaidia mgonjwa huyu apate nafuu.

Hapa kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani na amevalia barakoa na pia kuna daktari ambaye anaonekana kimnyorosha miguu. Mgonjwa huyu analala kana kwamba hakuna natumaini ambayo ako nayo.

Hapa kuna daktari ambaye amevalia glavu ya rangi ya kijani na daktari huyu ameshikilia chanjo. Chanjo hii ni ya kukinga mtu dhidi ya ugonjwa wa yellow fever .

Hapa kuna daktari anayeonekana kutabasamu na kuna mtoto mdogo na pia kuna mama yake. Wanaonekana wamefurahia na daktari huyu anamhudumia mtoto.

Hapa ni hospitalini na kuna madaktari wawili ambao wanaonekana wamefurahia na kuna mama mmoja ambaye anaonekana amejifungua watoto wawili, hao ni mapacha.

Hapa ni hospitalini na kuna madaktari watatu ambao wanaonekana kuhudumia mgonjwa. Wanamfanyia upasuaji na madaktari hawa wamejikinga kwa kutumia barakoa na pia wanatumia glavu.

Hapa kuna mgonjwa wa meno na kuna daktari mbaye amevalia nguo za madaktari, nguo hii ni nyeupe na daktari huyu, anamshughulikia mgonjwa huyu na angalau apate, nafuu.

Hapa ni katika mitaa ya mabanda, na mtaa huu umekumbwa na mafuriko. Wananchi wanaonekana kutaabika na wanaonekana kuhangaika sanaa katika kutembea katika mahali hii na wamepoteza mali zao, kitanda. Naona kuna kitanda ambazo zimeloa maji.

Hapa kuna mwanamke ambaye anachota maji huku akitabasamu na mwanamke huyu ako katika mitaa ya mabanda na nyuma yake kuna manguo ambazo huenda ametoka kuziosha.

Hapa ni hosipitani na kuna mgonjwa ambaye anaugua meno, so kuna daktari hapa ambaye ametoa meno yake na amemwacha mgonjwa huyu akiwa mdomo wazi, lakini daktari huyu anamuonyesha meno yake huku akizungumza na yeye.

Hapa ni wahudumu wa afya ambao wamevalia vifaa ambazo zinawakinga kutokana na ugonjwa wa korona na wamebeba vifaa ambavyo vinatumika pia kwa ajili ya kuua virusi hivyo vya korona.

Hapa ni shuleni na wanafunzi wako darasani huku mwalimu amesimama mbele ya darasa na pia Kuna mwanafunzi mgeni ambao uenda ametoa jukumu ya kuwafundisha wanafunzi wenzake.

Hapa ni daktari wa ng'ombe ana hudumia ng'ombe na anaonekana kumpatia ng'ombe huyu chanjo huku amevalia manguo zinazo mkinga kutokana na magonjwa ambayo huenda yanaweza kuambukizwa

Hapa ni katika maeneo ya nchi ya Kenya ambayo yameathiriwa na ukame, na kuna mwanamke ambaye amesimama huku akiwa na huzuni, na kuna wanyama ambao wamekufa sasa ni mizoga na mwanamke huyu ana huzuni nyingi sana.

Hapa kuna wananchi kadhaa ambao wanangojea kuhudumiwa kuna mhudumu ambaye anawapatia huduma za serikali. Inaonekana huku ni hospitalini na wote wamevalia barakoa ili kujikinga na ugonjwa wa Corona.

Hapa ni katika hosiptali ambazo zinatoa huduma ya magonjwa ya meno na matatizo yoyote ambayo yanahusiana na meno na kuna daktari ambaye anaonekana kusafisha vifaa ambazo inatumika katika shughuli hii ya matibabu ya meno.

Hapa ni hospitalini, mahali ambapo wanawake wanajifungua, na kuna manesi ambao wanahudumia watoto ambao wamezaliwa hivi karibuni. Na manesi hawa wanaonekana kuonyesha jitihada zao katika kuhudumia watoto hawa.

Hapa kuna mwanamke na pia kuna daktari, na daktari huyu amevalia barokoa na anamtia chanjo mwanamke huyu.

Hapa kuna watoto ambao wako wamebeba chupa na wana wako katika mazingira ambayo si safi. Lakini watoto hawa hawaonekani kutaabishwa na mazingira hii. Huenda kwa sababu wamezoea.

Hapa kuna mgonjwa anayeshikilia dawa pamoja na ripoti ambayo inaonyesha hali yake ya kiafya na inaonekana mgonjwa huyu ako nyumbani.

Ni katika sehemu zilizo kauka na sehemu hii kupata maji ni ngumu sanaa. Na kuna wanawake wawili ambao wamefaulu kupata maji kiasi na wanaonekana kuchota maji hii wakitia kwenye vibuyu vyao.

Hapa kuna janga ambalo limetokea na janga hii ni ya panzi ambayo huvamia mimea za watu, panzi hawa ni wengi sana na wanasafiri pamoja.

Hapa Kuna muhudumu ya afya ambaye anaonekana kupasi uangalifu mtoto mdogo amesaliwa muhudumu huyu anaonekana hufuraia kazi anafanya.

Hapa ni hospitalini na kuna daktari aliyevalia nguo za rangi ya kijani na vifaa vyake vya hospitalini na pia amevalia glovu inaonekana kumwudumia mgonjwa huyu ambaye amelazwa kitandani.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana kuwafukuza panzi ambao wamejaa katika shamba na panzi hawa ni wengi lakini mtu huyu anajitahidi kuwafukuza kutoka katika eneo hili.

Hapa kuna mwanabiashara ambaye anaoneka anazungumza na mteja, anamwelezea kuhusu vitu ambazo anauza na inaonekana mwanabiashara huyu anajaribu kumshawishi anunue vitu hivi.

Hapa kuna choo, ambayo kuna mfanyakazi ambaye anatumia vifaa vyake kusafisha choo hii, na choo hizi kuna michoro ambayo inasisitiza wanafunzi waoshe mikono baada ya kutoka chooni.

Hapa kuna daktari na kuna mgonjwa. Watu hawa wako hospitalini na daktari huyu anaonekana kuchukua damu ili kwa ajili ya kupima mgonjwa huyu.

Hapa kuna daktari, daktari huyu anaonekana kumhudumia mtoto huku mama yake amesimama kando akitazama jinsi mtoto wake anavyohudumiwa.

Hapa ni katika mahabara na kuna mfanyikazi huyu aliyefalia sare sake za kazi na anaonekana kuchanfanya hizi kinikali ambazo zinatumika katika mahabara.

Hapa ni katika eneo ambayo wakimbizi wanakaa na eneo hili limetengwa kwa ajili ya wakimbizi na wamewekewa hata maji kwa tanki kwa ajili ya matumizi yao.

Hapa kuna muhudumu wa afya na kuna mgonjwa ambaye amelazwa katika machine hii ambayo inatumika kumulika hali ya mwili ya mgonjwa, na mgonjwa huyu anaonekana ametulia anapofanyiwa shughuli hii.

Hapa kuna muhudumu wa afya ambaye anaonekana kumhudumia mzee wa jamii ya kimaasai. Mzee huyu amevalia nguo ya samawati na daktari huyu amevalia nguo ya rangi ya samawati. Huyu daktari anaonekana kumdunga huenda ni chanjo kwa dhidi ya korona.

Hapa kuna daktari ambaye amevalia barakoa na kuna madaktari wengine ambao wamesimama kando yake na kuna mama ya mtoto, ambaye ameshikilia na daktari huyu anatia mtoto chanjo.

Huenda ni wakati wa Corona na madaktari hawa wamevalia mavazi meupe pepepe! Zinazowafunika mwili mzima huku wamebeba vifaa vyao za kushughulika na ugonjwa huu wa Corona. Na katika gari lao kuna mwili wa mtu ambayo huenda amefariki.

Hapa kuna mkulima ambaye anaonekana kana kwamba amemakinika sana katika kazi yake, anafanya kazi ya kumwagia dawa mbegu zake, mbegu zake zimenawiri na anaonekana kutunza shamba lake.

Hapa kuna daktari wawili waliovalia barakoa na sare za kijani, na wanamhudumia mtoto ambaye ni mgonjwa, wakitumia vifaa vyao vya hospitali.

Hapa kuna vioo viwili ambazo vimejengwa katika mazingira ya Kijijini na mbele ya choo hii kuna maji katika tanki ambayo inatumika kuosha mikono baada ya kutoka chooni.

Hapa kuna watoto wawili na kuna ndoo ambayo ina maji na watoto hawa wanajitahidi kudumisha usafi kwa kuosha mikono yao.

Hapa kuna shughuli za kupea watoto chanjo ambayo inaendelea na kuna mkono wa mtoto ambao inatiwa alama kuashiria kwamba tayari ametiwa chanjo.

Hapa kuna mikono ambayo imivalia glavu. Mikono hii imeshikilia vitu viwili. Kuna chanjo na kuna shindano. Na chanjo hii ni ya ugonjwa, dhidi ya ugonjwa wa measles, Mumps, na Rubella .

Hapa kuna mwanamke ambaye amemshikilia mtoto wake na huku daktari anamhudumia mtoto wake, huenda daktari huyu anatia mtoto huyu mdogo chanjo.

Hapa kuna dawa tofauti tofauti na dawa hizi zimepakiwa kwa boksi ambazo ni za rangi tofauti tofauti. Kuna dawa ambazo zinahusiana na magonjwa ya akili, magonjwa ya mifupa na magonjwa mengine mbalimbali.

Hapa kuna dakitari, na kuna mgonjwa na pia kuna dakitari mwenzake aliyevalia nguo ya kijani na wanaonekana kumhudumia mgonjwa huyu ambaye uenda amefanyiwa upaswaji.

Hapa kuna madaktari wawili ambao wanatoa huduma za ugonjwa wa meno. Madaktari hawa wamevalia barakoa na wamevalia mavazi yao ya kazi huku wakimhudumi mgonjwa huyu.

Hapa Kuna nesi ambaye anaonekana kumtunza mtoto mdogo aliyezaliwa na anaonekana kumshika mguu labda kumnyorosha na anamtunza.

Hapa juu kuna meza, na juu ya meza hii kuna tembe na pia kuna maji na pia box ambayo kuna tembe ndani yake.

Hapa kuna hospitali inayotoa huduma za meno na kuna mtu ambaye ameketi katika ofisi hii na anatabasamu kutoa taswira kwamba anawakaribisha watu wakuje wapate huduma katika hospitali hii.

Hapa ni hospitalini na kuna madaktari watatu katika hospitali hii na pia kuna mwanamke ambaye amesimama akizungumza na daktari mmoja. Mwanamke huyu anaonekana ni mjamzito na kuna daktari anaonekana pia kuhudumia mtoto ambaye amezaliwa.

Hapa kuna nesi ambaye ako katika sehemu ambayo watoto wamewekwa kwa ajili ya kutuzwa na anaonekana kuwatuza watoto hawa.

Hapa ni katika mtaa ya mabanda na mtaa huu inaonekana imeadhirika na mafuriko kuna nyumba ambazo zimebebwa na hii mafuriko.

Hapa kuna mtoto mgonjwa, mtoto huyu anaonekana kuugua ugonjwa wa measles . Aa kuna daktari aliyevalia glavu na amemshika mkono mtoto huyo ambaye anaugua ugonjwa huo.

Hapa kuna madaktari wawili, wanao onekana kuwa wenye furaha , na wamesimama kando ya gari ambalo limeegeshwa. Inaonekana wamefaulu kufanya jambo fulani na wanafurahia.

Hapa kuna madaktari wanao shughulikia ugonjwa wa meno. Madaktari hawa wamevalia barakoa na wanahudumia mgonjwa huyu ambaye huenda anatatizo la meno.

Hapa kuna nyasi zilizokauka na nyasi hii imeshikwa na moto . Moto huu umezuka na unaendelea kukuwa na kukuwa kubwa zaidi. Lakini kuna wazima moto ambao wanajitahidi kuzima moto huu.

Hapa kuna duka ambayo inauza bidhaa kadhaa, kuna picha ambazo zimechorwa na picha hizi ni ya asili ya kiafrika na pia kuna madawa ambazo zinauzwa katika duka hili.

Hapa kuna mwanamke ambaye anamshikilia mtoto wake na pia kuna mhudumu wa afya ambaye amekaa kando yake na kuna wahudumu wengine wa afya ambao wamesimama kando yake huku mhudumu mmoja akihudumia mtoto wake labda anampatia chanjo.

Hapa kuna mkono iliyovishwa pete na mkono hii imekamata chanjo, chanjo mbili ambazo zinatolewa katika chupa yake na zinatiwa kwenye sirinji na zinataka kutumiwa kuchanja mgonjwa.

Hapa kuna madaktari wawili wa meno wamevalia nguo zao za kazi huku wakimhudumia mgonjwa huyu ambaye huenda anaugua meno. Daktari hawa wanamkazia uangalifu na wanamtibu kwa njia mzuri.

Hapa ni kwenye zahanati na kuna wafanyikazi ambao wanaonekana kushauri wananchi kuhusu ugonjwa wa ukimwi na jinsi ya kujikinga kutokana na ugonjwa huu.

Hapa ni katika ambwulenzi na Kuna vivaa ambazo zinatumika katika ambwulenzi hii hili kujaribu kuokoa uhai mgonjwa anaposafirishwa.

Hapa Kuna mgonjwa mgonjwa huyu anaonekana ana majeraha ya kichwa na amelala inaonekana anahisi uchungu sana kutokana na jeraha hii.

Hapa Kuna mkono ya daktari ambaye amevalia glovu na ameshika chanjo pamoja na sindano daktari huyu anaonekana ako tayari kwa ajili ya kuchancha watu.

Hapa kuna bango ambayo inatoa matangazo na inatoa matangazo kwamba inauza madawa ambazo ni za asili. Na dawa hizi zimetengenezwa na jamii ya kimasai.

Hapa kuna chanjo, na kuna ripoti ambayo imeandikwa kuhusu wa kutiwa chanjo, na chanjo hii inaharibika tarehe kumi na saba mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili kumi na sita.

Hapa kuna wanawake wa jamii ambazo zimetengwa na kuna mwanamke pia ambaye ni anaonekana ni mhudumu wa serikali anaonekana kuwahamasisha wanawake hawa na kuwafunza mambo ambayo wanaweza kuyatumia maishani.

Hapa kuna changa ambalo limetokea na nyumba hii imepomoka na pia kuna watu ambao wamejitokesa Kwa ajili kufanya shughulu za kuokoa na kujaribu kuangalia ikiwa kuna watu ambao wameumia na wameahadirika na tatiso hili.

Hapa kuna madaktari waliovalia nguo za kijani, na wamevalia glavu na wanaonekana kumuhudumia mgonjwa, na huenda mgonjwa huyu anafanyiwa upasuaji, na wote wako katika shughuli zao ili kutimiza kazi hii.

Hapa Kuna daktari wa meno, mwenye asili yake ni Asia anamuhudumia mugonjwa ambaye asili ni ya kiafrica na anatumia vifaa vyake Kwa ustadi ilikumuhudumia mgonjwa huyu

Hapa Kuna daktari daktari huyu ameshikilia vivaa vyake vya kazi anaonekana kutoka janjoo katika jupa yake akitumia sindano ambayo ni ya kudungia chanjo Kwa wagonjwa.

Hapa ni hospitalini na kuna madaktari, na kuna wagonjwa ambao wameketi ili kuhudumiwa na inaonekana wengine wanapimwa ugonjwa wa Corona.

Hapa kuna wafanyakazi wawili ambao wanafanya kazi ya kutoa takakata na wafanyikazi hawa wamevalia vifaa ambazo zinawakinga na uchafu hii, na wanajitahidi kudumisha usafi na mazingira.

Hapa kuna mafuriko ya maji. Inaonekana mvua imekua ikinyesha kwa muda mrefu, na imeleta mafuriko makubwa na hata magari yanapata matatizo na pia, kuna pikipiki ambazo zinashindwa kuendelea na shughuli zake.

Hapa ni hospitalini hii ni hospitali ya Ahero, na inaonekana mvua imenyesha na maji imefurika kwenye hospitali hii.

Huwenda ni wakati wa korona, na mfanyi kazi huyu anaonekana kujitahidi kufanya mambo ambayo itamkinga na ugonjwa huu amevalia barakoa, na hapa anaonekana akiosha mikono pia.

Hapa ni katika hospitalini na kuna mgonjwa aliyeketi huku kuna daktari pia anayezungumza na yeye akimpatia mashauri ya jinsi ya kukabiliana na ugonjwa ambao ako nayo.

Hapa kuna daktari na daktari huyu anamtolea mama na mtoto wake huduma. Daktari huyu anamdunga mtoto huyu chanjo. Mtoto huyu analia sana huku mama yake pia anahuzunika anapoona mtoto wake anapotiwa chanjo hii.

Hapa kuna dawa. Dawa hizi ni za kijani na inaonekana dawa hii inaitwa Ibuprofen .

Hapa kunaonekana ni mvua imenyesha na mvua imezidi na kuna watu ambao wameadhirika na mvua hizi kwa sababu mvua hii imetokeza mafuriko.

Hapa kuna chanjo ya polio ambayo iko katika chupa na kuna kifaa cha kupimia mdundo wa moyo na pia kuna sindano inayotumia kwa ajili ya kutia chanjo hii.

Hapa kuna mwanamke ambaye anaonekana kufurahia kuosha mikono katika maji ambayo imezinduliwa hivi karibuni. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na shukrani kwa huduma hii ambayo ameipokea.

Hapa kuna daktari mmoja aliyemakinika katika kazi yake, anahudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na tatizo la kusikia . Mgonjwa huyu ametulia na ana hudumiwa inavyo faa.

Hapa kuna dawa mbalimbali, kuna dawa ambazo zimetiwa kwa chupa, na kuna dawa ambazo ni tembe. Na dawa hizi zimepangwa kwa njia nzuri ambayo inaweza kupatikana kwa urahisi.

Hapa inaonekana ni wakati Corona ilikuwa imepamba moto, na kuna wahudumu wa afya wa serikali waliosimama sehemu moja ili kuhamasisha wananchi kuhusu ugonjwa huu. Wote wanaoneka kuvaa barakoa na kujikinga.

Hapa Kuna mhudumu wa afya, ambaye anaonekana kuchota dawa kutoka katika chupa ya dawa na anatumia kifaa chake ambayo ni sirinji na mfanyikazi huyu wa huyu wa afya amevalia barakoa Ili kujikinga.

Hapa kuna madaktari ambao wanashughulikia matatizo ya kuskia na kuna mgonjwa ambaye ameketi hapo akihudumiwa na madaktari hawa, huenda wanamtolea vitu ambavyo zimemzuia kusikia katika sikio lake.

Hapa kuna mmtu ambaye ako katika meli yake na amebeba mizigo katika meli hii huenda nyumba yake imekumbwa na janga la mafuriko na sasa anahamisha vitu zake kuelekea mahali ambapo ni angalau ni salama.

Hapa Kuna mgonjwa ambaye ameketi nyumbani na ameshikilia dawa mbili ambazo zinaonekana alipewa hospitalini dawa hizi ziko katika chupa.

Hapa Kuna mkulima mkulima huyu anaonekana kunyunyizia sawa mmea yake na mmea yake imemea vizuri na umependeza sana kwa mkulima.

Hapa kuna daktari na kuna gonjwa, daktari huyu anaonekana kutoa huduma za meno, daktari huyu amevaa vifaa vyake, na ameshika kifaa chake cha kazi na anamhudumia mgonjwa huyu.

Hapa kuna dawa na kuna tende za kumeza na pia kuna kifaa ambacho inatumiwa kwa ajili ya kupima joto na vile vifaa hivi vimewekwa juu ya meza ya rangi nyekundu.

Hapa ni hospitalini na kuna mgonjwa. Mgonjwa huyu ametiwa oxygeni kwenye mdomo yake na mapua. Anaonekana ameugua sana lakini kuna nesi ambaye anajitahidi kuokoa uhai wake.

Hapa kuna mtoto mwenye umri mdogo sana na ameshikwa na mama yake na kuna madaktari watatu ambao wanaonekana kumpea chanjo kupitia mdomo.

Hapa ni hospitalini na kuna daktari ambaye anashughulikia wagonjwa wa meno. Na kuna mgonjwa huyu ambaye amekaa kimya na anasikiliza kwa makini mambo ambayo anaelezewa na daktari huyu kuhusu meno.

Hapa kuna dakitari na kuna mgonjwa ambaye amelala chali uku dakitari huyu ambaye amevalia nguo zake za kazi anaonekana kumtazama meno na hali ya meno ya mgonjwa huyu.

Hapa Kuna wananchi wanne na wamevalia barakoa, wanaonekana kufurahia, kuosha mkono na kujikinga kutokana na ugonjwa huu wa korona.

Hapa kuna wanawake wanne wa jamii Turkana. Wanawake hawa wamebeba mitungi za maji kichwani. Wanaoneka kana kwamba wamechoka na wanaelekea nyumbani kutoka mtoni.